Mkomba moja wa ndizi unakupia ndizi takriban mia moja. Na ukiweza kuuza ndizi hiyo kwa shilingi kumi kila moja basi hiyo inakuwa shilingi elfu moja. Basi hii inayo pesa.

Wakulima wanaofanya kazi ya ukulima wa ndizi mara miingi nikina mama. Wao ufanya kazi hii wa upanzi ya ndizi huleta chakula kwa familia na hii itakua imelisha watoto wao na jamaa zao.

Mtu yeyote yule ambaye anafanya kazi kwa mahali ambapo kuna maziwa sasa inabidi yeye anafagia vizuri, afunike nywele yake na avalie nguo fulani hasa ya rangi ya nyeupe.

Ngombe wa maziwa ni ngombe ambao wanafaa kulindwa sana maanake huwa usipowachunga vizuri basi ata na wao hawatakupatia maziwa ya kutosha, basi ni vyema kuwapatia lishe bora kila wakati.

Pale mashinani ni kwamba kuna mtu mmoja ambaye atazunguka kwenye vijiji akichukua maziwa kutoka kwa wakulima kisha apeleke kwa maeneo ambayo watakusanya maziwa hayo na kuuza yakiwa kimoja, basi mtu huyu anapochukua maziwa haya huwa anaandikisha amechukua kilo ngapi.

Kuna njia maalum ambapo unapata wakulima walio na ngombe wengi wanakusanya ngombe wao ili kunyunyuziwa dawa ya kupe, dawa hii huzuia kupe kushika ngombe wako , na iwapo imeshika basi inawaua.

Unapotembea mashinani utapata kwamba watu wakona chakula cha kutosha, basi hataweza kupata ndizi ambayo imeiva, ikiwa shambani wao huwa hawana haraka ya kuvuna kwa sababu kuna chakula cha kutosha.

Mkulima anapokuwa na mifugo wengi hasa ng'ombe wale wa kutoa maziwa, basi inabidi yeye amewatafutia ng'ombe hao chakula cha kutosha na pia maji safi ya kunywa. Hii itahakikisha kwamba itampatia mkulima mazao mazuri.

Ng'ombe ni Wanyama Wazuri Sana, ukishawalisha tu wao washibe vizuri, hawatakuwa wakikusumbua, na inafaa kuwapatia Maji Safi ya kutosha na mahali pazuri kupumzika.

Mtu anaweza fikiria kwamba ndama huwa ng'ombe wa kukamua ni pesa kidogo, lakini jamaa fulani aliwahi niambia kwamba ndama kama huyu atauza elfu arubaini, nilishangaa sana.

Baadhi ya ngombe walio njini mara mingi huenda kwenye mahali ambapo takataka utupwa Huwa wakitafuta iwapo Kuna mapaki ya chakula abavyo wanaeza kula hii si mzuri maana wanaesa kula uchafu.

Kwa sababu sio mahali pote nchini Kenya, panapandwa mmea wa ndizi hivo basi utapata wakati mwingine mtu alisafirisha ndizi kutoka eneo moja tuseme kama kisii adi maeneo mengine ambayo hawapandi.

Mumea wa ndizi unaweza panda mahali ambapo pia kuna miti. Ila tu ni kwamba itakuwa ikijikaza sana kushindana na mti ule na huenda usipate mavuno mazuri. Hivyo basi wakati mwingine si sawa kupanda na miti.

Kabla ya kuchangaya maziwa kutoka kwa wakulima tofauti tofauti, ni vyema kuhakikisha kwamba maziwa hayo yako safi na yako sawa. Ili yasije yakaharibu maziwa ya watu wengine. Hivyo ndivyo kazi ya wafanyekasi.

Mgomba wa ndizi sio lazima uive kwa pamoja yote, utapata kwamba kuna mahali ingine itaanza kuiva kwanza, kabla ya upande mwingine. lakini hatimaye yote yataiva tu, haya ni maumbile ya mungu.

Unapotembelea maeneo ambapo wanapanda mimea ya ndizi kama vile Kisii ama nchi ya Uganda basi utapata kwamba kila mara wao huweka mazao yao kwenye magari ili kupeleka sehemu ambapo wataenda kuiuza.

Utumizi wa teknolojia husaidia sana maanake hurahisisha kazi hivyo basi waweza pata wakati mwingine mkulima wa ng'ombe za maziwa hata yeye mwenyewe hataenda kukamua ng'ombe wale ile tu anaekelea mashine kisha baadaye anaeza kuchukua maziwa yake.

Mtu unapoenda mahali popote pale ambapo unataka kuelezea watu kazi unayoifanya ama kazi ambayo kampuni yako inafanya basi ni bora uelezee maelezo haya kwa njia mwafaka ambayo watu watapata kuelewa vizuri

Wakulima wamahindi, pale ambapo washaavuna mahindi yao, na wamezikausha. Basi wakati mwingine waeza pata kwamba kuna hindi ambalo ni mbaya, hivo basi inawalazimu watoe waitupe kando ili isiaribu zile zingine.

Na sio mara mingi ukitembea utaona mkulima wa upanzi wa ndizi kwa shamba kubwa. Mara mingi wakulima hupanda tu kwa shamba ndogo ndogo ili ya kukula nyumbani. Lakini iwapo unataka ya kuuza basi itabidhi upande kwa shamba kubwa.

ukitembea pale mashinani utapata kwamba wakulima wengi wa maziwa huwa wanakamua ng'ombe zao kisha maziwa yao upelekwa na mtu moja ambaye wamemchagua kuwa mahali ambapo maziwa yanakusanywa kisha wauze zikiwa. pamoja

Mkulima akiwa shambani mara mwingine yeye hufurahia mimea ambazo amezipanda na zimemea vizuri. Hivyo basi wakati mwingine yeye hufikiria kupiga picha ili baadaye aitumie kama makumbusho ya kazi yake.

Unapokuwa katika sehemu ambao unapanda mimea yao tuseme kama ngano ama tuseme mimea yeyote ile, basi inafaa kwambaa zikaushwe vizuri kabla ya kuwekwa kuhifadhiwa, hii itahakikisha kwamba hayataharibika.

Wakulima wa mifugo ya ng'ombe ya kutoa maziwa kila mara wanapotoa maziwa kwa ng'ombe yao huwa wanapeleka sokoni ili kuyauza maziwa yale, basi huwa wanabeba na mikebe maalum ambayo imetengenezwa na chuma cha Aluminium .

Wakulima wa ngombe hasa wale wa kutoa maziwa, mara mingi kama wako na ngombe wengi inakuwa ni ngumu kuwa ngombe, hivo basi wabandika kitu fulani tuseme kwa masikio yao ili wasaidia kutambua ngombe ni gani.

Kwa kawaida utapata kwamba maziwa hutolewa kwa mashamba ya wakulima kisha hupelekwa kwa sehemu moja ambapo zote huchanganywa na kuwekwa kwenye tangi kubwa ili baadaye yaje yapelekwe kwenye kiwanda ambacho kitasambaza ama kugeuza kama vitu zingine.

Mimea ya ndizi ni mimea ambayo inakuwa kwa haraka sana hasaa katika maeneo ya Kisii mimea hizi hupandwa kisha unahakikisha kuwa umepatia rotuba na maji ya kutosha ili yamee na ikupe mavuno bora.

Katika masoko mengi nchi kenya utapata kwamba mgomba moja wa ndizi huuzwa kati ya shilingi alfu moja hadi shilingi alfu moja mia mbili, kutengemea eneo ambapo umeinunua mgomba ule na kiasi chake.

Mmea wa ndizi ukitunzwa vizuri upewe nafasi ya kumea, maji na pia mchanga yenye rutuba mzuri, basi mmea huo utakuwa mzuri sana na kupatia mazao mazuri utakayoipenda wewe mwenyewe.

Kwa kawaida, watu wengi huweka matunda ya ndizi hadi ziive, hadi pale watakavyo kula ivo, lakini pia kuna njia ingine ya kutengeneza ambapo unaweza kutengeneza chakula kinachoitwa matoke .

Mara kwa mara utapata watu wanaofanya kazi katika hosipitali ama kwenye viwanda vya kutengeza chakula kwa mfano ile yenye maziwa, wanavalia sare ya rangi ya nyeupe. Hii ni kuakikisha kwamba wanalinda usafi.

Pale soko ni ya Karatina. Utapata kwamba kina mama wengi huuza migomba ya ndizi yao. Hii, wao mara mingi hutao katika County ya Kirinyaga ili wauze na wapate pesa mingi ambayo itawasaidia kugharimu mahitaji yao mengine.

Wakulima wengine hupenda ng'ombe wao wakiwa safi hivyo basi wakati mwingine waweza pata wao wakiosha ng'ombe wale ili wawe safi. Hiyo ni jambo mzuri manake ng'ombe pia anafaa kung'ara kama vile tu wewe umeng'ara.

Watu wengine hupenda kutumia ile mafuta wanatoa kutoka kwa maziwa kuweka kwa mboga hasaa mboga ya kienyeji. Kina mama hupenda sana hiyo kushinda ile mafuta ya kununua kwa duka wanasema ilinda afya ya mtu.

Kunazo njia ya kadhaa ya kuangalia iwapo maziwa bado yako sawa ama yameharibika, njia kama moja ni kwamba unachukua maziwa kidogo kwa tuseme kikombe, kisha unaongezea dawa fulani, alafu utaona kama maziwa itaachana ama haitaachana.

Kunazo njia kadhaa za kupanda mmea wa ndizi, moja unaweza chukua Ile ndizi ndogo kabisaa kisha ukaende kuipanda, ama uchukue yenye imekua kubwa kisha unaeza ikata kidogo kupunguza urefu wake uipande na pia itamea kuwa ndizi mzuri.

Nchi ya Uganda wakulima wengi wa mimea wa ndizi, hii ni kwa sababu hali ya anga nchini pale unapendekeza sana ama inasaidia sana mimea hii kukuwa kwa haraka. Na pia wao wataweza uza ama kutumia kama chakula chao.

Kenya kuna njia fulani ya kusafirisha vyombo ambao watu huutumia sana vyombo vya boda boda. Hawa watu kwa mara mingi wanaweka mizigo kupita kiasi hata inaweza ikaharibu gari zao lakini yote ni kwa minajili ya kutafuta pesa.

Siku hizi teknolojia imeweza kukua kwa kasi sana, hadi kwamba kuna teknolojia kukamua ng'ombe, kwamba kuna mashini unawekelea tu kwa matiiti ya ng'ombe kisha mashine yenyewe inaanza kukamua ng'ombe halafu baadae mkulima unakuja tu unachukua maziwa yako.

Mara mingi wakulima pale mashambani, wakulima wadogo huwa wananyunyuzia dawa ng'ombe wao kivyao. Wanafunga ng'ombe yule bomani mwake kisha anamnyunyuzia dawa ili kumkinga dhidi ya kupe.

Wakulima wengine, wako na desturi ya kuosha ng'ombe wao hasa ikiwa ng'ombe mahali ambapo wanaishi yaani zizi lao iko na uchafu kadhaa, basi mara kwa mara wao huosha ndiposa ng'ombe wang'are na wasipate magonjwa yoyote.

Taifa la Uganda lajulikana sana kwa upanzi wake wa mimea wa ndizi, wao hutoa mavuno kadhaa za ndizi, na wakati mwengine husafirisha kwa nchi jirani kuuza mavuno yale, ili wapate mapato yao kipesa.

Ndizi huliwa kwa njia tofauti tofauti. Waweza ukaichemsha, pia waweza ukaichoma kwa moto. Pia waweza kuiweka hadi ikaiva yenyewe. Lakini yote tu ni kushibisha mtu.

Kwa wakulima wa kufuga ng'ombe wa maziwa, utapata kwamba wao hutenganisha mafuta kwa maziwa na maziwa yenyewe, hii ndo maana watumie mafuta aidha kwa matumizi yao mengine na pia maziwa kwa matumizi mengine.

Matunda ya ndizi unapoenda kununua kisha upate iko na rangi tuseme ya nyeusi kidogo kidogo hapa na pale, haimaanishi kwamba ndizi hiyo imeharibika, ni kawaida yao tu na ni mzuri hata ikiwa ivo.

Mmea wako kama mkulima wa ndizi ukishazaa na kisha mgomba wake ukuwe mkubwa basi hua ni jambo mzuri kutafuta kijiti vitu kingine ama mti mwingine ili kusaidia mmea ule usianguke maanake mgomba waeza kuishinda kwa kilo.

Mara kwa mara kunakuwa na chanjo ya kupatia ngombe ama pia watu hupeleka ngombe yao ili kunyunyuziwa dawa fulani ili watibu dhidi ya magonjwa ya ngozi zao hii husaidia ngombe kukuwa vizuri.

Matunda ya ndizi ni tamu sana hasa ile ambayo imetoka maeneo ya kisii huu ni starehe mingi ukila bila shaka utaenda na utashiba kweli kweli. Hii pia ukiuza kuna ppesa mingi manake watu hupenda.

Wajua Mungu aliumba viumbe kama vile ndege wanaopaa angani na wao pia lazima wakule. Hivo basi wanapata wakati mwingine hao ndio wanaenda kula kama mimea ya binadamu kwa mfano ndizi. Sasa wakati mwingine wakulima inawapasa wafunike ndizi ile wazikuliwe.

Wanadamu na pia wanyama, mara mwingine wanakuwa na mapacha, yaani wamezaliwa pamoja. Pia kwa mimea waweza pata kwamba mmea wako umezaa matunda yakiwa yameshikana. Je, unafikiriaje kuuza jambo hili?

Baadhi ya wakulima wa mifugo ya ng'ombe ambao wanazalisha maziwa kupeleka maziwa yao kwenye kituo cha kukusanya maziwa hayo. Huwa yanachanganyishwa pamoja ili kutengenezwa zote ziwe pamoja na kuuzwa ziwe kimoja.

Matunda ya ndizi yanapoanza kuiva basi itageuka rangi yake kutoka colour ama rangi ya kijani kibichi hadi rangi ya manjano. Hii huashiria kwamba matunda hiyo imeiva na iko tayari kuliwa.

Basi ikiwa we ni mkulima, asa mkulima wa mahindi ,inafaa ujue kwamba wakati wa kuvuna mahindi yako ni wakati ambapo yamekauka vizuri na ikuwe kwamba wakati huo hakuna mvua kubwa inaonyesha. hii ni kwamba isije ikaharibu Yale mahindi ambayo umeyavuna.

Kina mama wanapokuwa na watu wengi wa kuwapakulia chakula, basi inakuwa ni desturi kwamba kuwagawia wale watu wote, kila moja apate chakula kinachotosha, ili isijekwamba kuna mwenye atakosa.

kunao magonjwa kadhaa wa kadhaa ambazo zinaweza kumba wanyama hasa ng'ombe hasa pia kuna magonjwa ya ngozi ambayo inafa kutibiwa basi inafaa wakulima walinda sana mifugo zao dhidi ya magonjwa haya.

Wakulima wanakamua ng'ombe zao kwa saa ya asubuhi na masaa ya jioni, masaa ya adhuhuri, inatengemea ni ng'ombe ana gani, na pia maziwa anaetowa kazi haikuwi ngumu.